Chumba kikubwa cha elimu ya watu wazima kikiwa.na wanafunzi wakiume kwa wakike wameketi kwenye madawati huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama katikati ya chumba hiko

Ukumbi mkubwa unaotumika kama darasa la elimu ya watu wazima, ikiwa na wanaume na wanawake mbalimbali, wamekaa kwenye kiti wakitazama mbele kupata somo, huku baadhi ya wanafunzi wakikosa viti na kusimama.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama darasa la watu wazima likiwa na wanafunzi mbalimbali wamekaa kwenye meza wakimzunguka na kumsikiiza mkufunzi wao aliyesimama katikati.

Chumba kikubwa, kinachotumika kama darasa la elimu ya juu, kikiwa na wanafunzi watu wazima; wanaume kwa wanawake, wameketi kwenye viti wakimzunguka mwalimu aliyesimama katikati huku akitoa somo.

Chumba kikubwa kinachotumika kwajili ya kuuzia vitabu kikiwa na makabati marefu meupe yaliyo panga vitabu mbalimbali, huku dada mmoja akipita kusoma ili achague bidhaa anayoipenda na kuinunua.

Eneo la wazi lenye bembea kwa ajili ya watoto wa shule ya awali kucheza, likiwa lipo katikati ya majengo mawili, yanayotumika kama madarasa ya wanafunzi.

Eneo la wazi katika shule ya msingi linalotumika kwa ajili ya kucheza na watoto wa shule ya awali, likiwa na bembea ya kukalia watoto wanne yenye rangi za njano, bluu na kijani.

Eneo katika darasa la shule ya msingi, ikiwa na kabati lililo pakia vitabu, huku kitabu cha juu kabisa kikisomeka Ayubu mashakani kikiwa kimeandikwa na John Habue.

Jengo kubwa la ghorofa linalotumika kama madarasa katika elimu ya shule za sekondari, ikiwa na bustani nzuri iliyopandwa maua pamoja na nyasi.

Eneo la wazi lenye jengo linalotumika kama shule ya watoto wa awali likiwa linabustani yenye bembea kwa ajili ya watoto kucheza.

Chumba kinachotumika kama darasa la elimu ya msingi, kikiwa na wanafunzi wakiume kwa wakike. Wamevaa yunifomu zenye rangi nyeupe na bluu, wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele huku anawafundisha.

Kurasa kutoka kwenye kitabu cha shule ya msingi kikiwa na mchoro wa kiwavi, namba tatu na namba nne, ikiwa ni mamba na hesabu mbalimbali za kutoa na kujumlisha.

Mwalimu wa somo la sayansi, akiwa anafundisha huku amevaa suti, akionyesha mfumo wa kumeng'enya chakula.

Chumba katika shule ya sekondari kinachotumika kama maktaba , kikiwa na vitabu mbalimbali ambavyo vimepangwa kwenye makabati ya mbao, Huku mwalimu akiwa anakagua na kuchagua Moja Kati ya vitabu vya kufundishia.

Eneo linalotumika kama ofisi ya walimu, likiwa na mwalimu wa kike, ameketi kwenye meza yake, huku akimwelekeza mwalimu mwingine wa kiume, jinsi ya kufanya kazi.

Jengo kubwa lenye madirisha na milango mingi, litumikalo kama shule ya sekondari, likiwa na viti pamoja na vimbweta kwa nje kwa ajili ya wanafunzi kupumzika na kujisomea.

Chumba kikubwa kinachotumika kama maabara katika jengo la sekondari, kikiwa na meza zilizopangiliwa vizuri, zenye majiko ya gesi pamoja na mabomba kwa ajili ya kuoshea vyombo vinavyotumika na wanafunzi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani kwenye madawati, wanaume kwa wanawake huku wakiandika na kusikiliza yale yafundishayo na mkufunzi.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama darasa kwenye elimu ya chuo kikuu, kukiwa na mkufunzi amesimama mbele ya wanafunzi waliokaa kwenye madawati (wanaume kwa wanawake), wakimsikiliza mwalimu.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa katika elimu ya chuo kikuu, kikiwa na wanafunzi mbalimbali wengine wamesimama, na wengine wameketi wakisoma kwa kutumia kompyuta mpakato.

Chumba kikubwa kinachotumika eneo la maktaba wanaosoma kwa kutumia kompyuta mpakato

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa la elimu ya chuo kikuu, likiwa na wanafunzi mbalimbali wanaume kwa wanawake, wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa kwenye kimbweta, wavulana kwa wasichana huku wakisoma kwa kujadiliana kutumia komyuta mpakato na simu.

Chumba kinachotumika kama darasa hususani maabara kwa ajili ya mafunzo ya ufundi stadi za kazi, kukiwa na wanafunzi wake wakitumia vifaa mbalimbali wakijifunza kwa vitendo.

Mwanafunzi wa kiume katika chuo cha ufundi na stadi za kazi akiwa anasoma kwa vitendo jinsi ya kutengeneza mashine katika chumba kitumikacho kama darasa la ufundi.

Wanafunzi wa ufundi stadi za kazi, wakiwa katika eneo linalotumika kwa ajili ya ujenzi wa jengo jipya likiwa bado linaendelea, wakifundishwa na mwalimu wao kwa vitendo.

Chumba kinachotumika kama maabara na darasa katika chuo cha ufundi na stadikazi, kikiwa na wanafunzi mbalimbali wakiwa wamevaa miwani, huku mwanafunzi mmoja akichomelea kwa kutumia moto wa gesi.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha ufundi na stadi kazi. Kikiwa na wanafunzi wawili na mkufunzi mmoja akiwafundisha kwa vitendo masomo ya kompyuta.

Chumba kinachotumika kama darasa la elimu ya ufundi na stadi kazi, kikiwa na wanafunzi wannne wameketi kwenye meza wakisoma kwa vitendo elimu ya kompyuta.